Chumba lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa na vyombo vilivyojaa, vimiminika na unga. Alafu nyingi za mbao, zilizopakwa rangi nyeupe, zimejaa bidhaa kutoka sakafu hadi dari.

Mwalimu mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi amesimama mbele ya darasa lililojaa watoto wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya msingi. Watoto wameketi kwenye madawati ya mbao. Kila mwanafunzi anaonekana kuwa na bango au kitabu chenye picha na maandishi.

Watu watano waliovalia suti nyeupe za kujikinga na glavu nyeundu, wakifanya kazi ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha muda. Mmoja wa watu hawa aliye katikati anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa.

Mwanamke mzee mwenye tabasamu usoni akiwa ameinama na kufanya kazi karibu na tanki la maji ambapo amevaa kilemba cha zambarau kichwani, shati jeupe ndani na gauni la kijani kibichi.

Watu wawili, mwanaume mweupe na mwanamke mweusi wamesimama mbele ya jengo ndogo na choo la rangi ya buluu. Jengo hilo la choo lina nembo ya fresh life na alama ya jua.

Chupa ndogo ya plastiki yenye kifuniko chekundu iliyo na kioevu cha rangi ya njano kwenye chupa hiyo kuna lebo nyeupe iliyoandikwa Urine Sample Infection Microbiology . Karibu na chupa upande wa kushoto kuna matunda matatu.

Ngamia ana rangi ya kahawia nyepesi na anaonekana amelala ubavuni wake. Labda amechoka sana, mgonjwa, au amekufa. Juu ya mgongo wake, kuna kifurushi au shingo la langi ya waridi na nyekundu.

Mazingira ya kituo cha afya . Daktari au mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe la daktari na glavu anampatia mtoto mchanga chanjo au shindano. Naye mama mtoto ameketi karibu naye akimshika mtoto na kumwangalia .

Tangazo la bidhaa ya dawa za asili inayoitwa Azaka Medicine Group. Na bidhaa yenyewe inaitwa Alpha Mjalabu. Tangazo linaonyesha chupa ya dawa ya rangi nyeusi.

Mikono ya mtu ikishikilia chupa ya kioevu kinachoonekana kuwa dawa ya miti shamba. Chupa hiyo ina lebo ya rangi ya njano na maandishi ya kijani na nyekundu.

Mazingira ya kliniki ya meno ambapo daktari wa meno akiongea na mgonjwa ambaye ni mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha meno chenye rangi ya blue na nyeupe.

Watoto watatu wenye furaha labda kutoka jamii ya vijijini Barani Afrika. Watoto wote watatu wanatabasamu sana na wanonekana wenye furaha. Wamevalia nguo zisizo lazima, wote wamewanyooshea mikono ya mbele.

Mandhari ya ndani ya chumba cha hospitali labda chumba cha wazazi na watoto wachanga au chumba cha uangalizi wa watoto wachanga. Katika sehemu ya mbele na katikati kuna mtaalam wa afya mwenye asili ya Asia.

Mgonjwa ambaye amelala kitandani akiwa amevaa mavazi ya hospitali ya blue .Mgonjwa huu amewekewa maski ya kutoa hewa usoni na anaonekana akipumua kupitia kifaa hicho.

Mazingira ya kliniki ya meno ambapo mgonjwa anapokea matibabu katikati kuna daktari wa meno au msaidizi wa meno. Mwanamke amevaa sare ya buluu, kofia ya buluu na barakoa ya uso ya buluu.

Eneo lililokumbwa na janga kubwa, huenda moto katika makaazi duni au eneo lenye msongamano wa watu. Majengo mengi yameharibiwa vibaya, yakionekana yameungua na kubomoka.

Muuguzi wa afya akimpatia chanjo ya dawa mtoto mchanga huku mama akimshikilia mtoto huyu. Muuguzi aliyevaa sare nyeupe na mistari miekundu na buluu.

Mtoto mdogo labda mvulana amesimama mbele ya majengo ya yaliyobomolewa katika harakati za kubomolewa. Mtoto amevaa fulana ya buluu na suruali ya ya mistari ya rangi ya kahawia na nyeusi.

Eneo kubwa lililofurika maji kuashiria mafuriko makubwa. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na maji yenye rangi ya udongo na miti na mimea mingine inaonekana kuwa imezama nusu.

Pakiti kadhaa za dawa hasa vidonge zenye jina la Zithron two five zero , zote zimewekwa kwenye mandhari nyeupe. Kuna masanduku matatu ya cardboard yenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya chungwa.

Mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na mila za kitamaduni au uganga vikiwa vimekwa kwenye kitambaa jekundu au jeusi kilicho tandikwa chini ,mtu mmoja ambaye sehemu ya mwili ya juu tu ndio inaonekana ameketi nyuma ya vitu hivyo.

Mazingira ya kituo cha afya, ambapo huduma za matibabu zinatolewa. Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanaume aliyevaa sare ya buluu anampatia mtoto mchanga dawa.

Mazingira ya hospitali labda eneo la dharura, watu kadhaa wanaonekana wakiwemo wafanyikazi wa afya na wagonjwa. Kushoto kuna mwanaume aliyevaa sare nyekundu yenye mikono mirefu na mistari ya kijivu inayo ng'aa.

Mfanyikazi wa afya amevaa kofia nyeusi na miwani ya macho akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mkono wake umeshikilia chupa ndogo ya matone na kuweka matone kwenye mdomo wa mtoto.

Makazi ya kijadi yaliyojengwa kwa nyasi au mimea ingine, katikati ya mazingira kame na ukame. Nyumba hiyo ina umbo la mviringo na mlango mdogo.

Vifaa vya matibabu hasa sindano na chupa ya chanjo. Mkono uliovaa glavu nyeupe unashikilia sindano yenye ncha ya kijani kibichi. Karibu na sindano pia imeshikiliwa na mkono ule, kuna chupa ndogo ya kioo.

Sehemu ya juu ya mwili wa mtu labda mwanamke, ameketi kwenye kiti cha buluu na amevaa aproni nyeupe juu ya vazi jeusi. Mikono yake miwili inashikilia chupa mbili nyeupe za dawa.

Mikono miwili ya mtu mweusi. Mkono mmoja unamimina vidonge viwili vya rangi ya manjano, vinavyofanana na vidonge vya mafuta ya samaki, au vitamini, kutoka kwenye chupa ya glasi ilio wazi.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vingi vikiwa vinaoekana kuwa vya kitamaduni na mila za kiafrika labda vinavyotumiwa na mganga wa jadi au katika shughuli za kiroho. Kuna nyungu nyingi vya udongo.

Ndani ya chumba, ambapo ni hospitali, mtoto mdogo ambaye anaonekana kwa mgongo, ana kichwa chenye nywele chache, au hana nywele kabisa, na amevaa fulana ya rangi ya pink .

Mtu ambaye anaonekana kuwa mzee, ana upara akiopatiwa chanjo au sindano begani. Mkono wa mtu mwingine anayevaa glovu nyeupe na kti la daktari, unashikilia kipande kidogo cha pamba.

Ni dawa za kimatibabu au za kimaabara ambazo ni pakiti kadhaa za vifaa au dawa pamoja na chupa ndogo. Zote zimewekwa kwenye mandhari nyeupe. Kuna masanduku mawili marefu meupe yenye rangi ya njano juu.

Mkono uliovaa glavu ya kijani ukishikilia chupa ndogo ya kioo yenye mfuko wa fedha kwenye nembo nyeupe ya chupa. Kuna maandishi makubwa ya buluu na chini yake stabulized .Upande wa kulia wa chupa kuna sindano yenye kioevu.

Mwanamke amesimama katikati ya umati wa watu akiwa amevaa barakoa ya matibabu usoni na glavu nyeupe mikononi. Amevalia shati la mikono mirefu na rangi ya maroon na suruali ya jeans ya blue .

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyowekwa kwenye kitambaa cheusi na chekundu chini, labda kwenye ardhi. Vitu hivi vinaonekana kuhusiana na mila za kitamaduni, kiroho au shughuli za kiganga.

Mhudumu wa afya akishika chupa ndogo ya dawa labda chanjo. Mhudumu huyo ambaye anaonekana kuwa mzee kidogo na amevaa miwani, amevaa koti jeupe la maabara.

Tukio la kutisha la moto mkubwa na moshi mweusi mzito unaopanda angani, huku umati wa watu ukiwa umekusanyika kushuhudia. Katikati kuna moto mkali na moshi mweusi.

Mwanamke ambaye ni mama amesimama karibu na meza ya uchunguzi wa kimatibabu. Amevalia gauni lenye maua mengi yenye rangi ya machungwa, nyeupe na kijani. Mwanaume anayeweza kuwa daktari au mtaalam wa matibabu, ameinama juu ya mtoto mchanga.

Mwanasayansi au fundi wa maabara akifanya kazi ndani ya maabara. Mwanaume huyo amevaa koti jeupe la maabara na gloves za bluu mkononi mwake. Ameinama kidogo akishughulika na vifaa vya maabara vilivyoko mbele yake.

Kundi la watu wakiwa katika mkutano au kikao cha jumuiya. Watu ambao wamekaa kwenye viti ni mbalimbali baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Wameketi kwa duara au nusu duara.

Mafuriko makali katika eneo la makazi. Watu wawili huwenda mwanaume na mwanamke, wakitembea ndani ya maji mengi yaliyo juu, ama yanayofika hadi magotini. Wote wawili wanatumia vijiti kuwasaidia kutembea.

Vifaa vya matibabu hasa vinavyohusiana na chanjo. Katika sehemu ya mbele kuna sindano iliyolala chini ikiwa na sindano yake. Nyuma ya sindano kuna vichana viwili vya kioo.

Eneo la mda la ushauri labda ndani ya hema, mwanamke anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya au mshauri amevaa fulana ya njano, miwani na barakoa.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia barakoa za uso, wakiwa wamekusanyika nje katika mazingira ambayo yanaonekana kuwa kijijini. Wengi wao wameinua mikono yao juu.

Mkono wa mtu labda mgonjwa ukiwa umeshikiliwa na kifaa cha kimatibabu cha ukarabati. Mkono huo umeunganishwa kwenye kifaa hicho kwa kamba.

Chumba ambacho kinaonekana kama ward ya hospitali. Watu kadhaa wamelala kwenye vitanda vya hospitali. Wengi wao wakiwa wamefunikwa na shuka. Mmoja wa wagonjwa aliye mbele kabisa anaonekana kuwa na mguu ulio jeruhiwa.

Mfanyikazi wa afya amevaa vifaa kamili vya kujikinga ambavyo ni pamoja na barakoa ya uso, kofia ya kinga kichwani na gauni refu la kinga la rangi ya krimu.

Wanawake wawili ndani ya chumba labda kliniki ya meno au kituo cha afya ambapo mmoja anaonekana akitoa elimu au maelekezo ya afya ya meno kwa mwingine. Mwanamke upande wa kulia ambaye anaweza kuwa mtaalamu wa afya ya meno amevaa nguo nyekundu.

Mwanamke na mwanamume wakiwa ndani ya chumba na inaonekana kama wanafanya mazoezi ya tiba ya mwili. Mwanamke amevaa koti jeupe labda ni daktari au mtaalam wa tiba ya mwili. Amepiga magoti na anamsaidia mwanaume alioko mbele yake.

Chupa ndogo ya dawa iliyoandikwa MMR vaccine . Chini ya jina hilo imeelezwa kuwa inatibu measles na pia imeandikwa twenty ml kuashiria ujazo wake.

Chungu cha udongo chenye moshi ukitoka. Chungu hiki kina muundo wa pekee. Sehemu yake ya chini ina rangi nyeusi iliyong'aa na michoro ya mistari mieupe wakati sehemu ya juu ina rangi ya kahawia ya udongo.

Ndani ya chumba cha daktari wa meno, ambapo daktari huyo wa meno ni mwanaume mwenye upara na miwani ya kujikinga. Amevalia sare ya bluu ya matibabu na barakoa.

Chumba kikubwa kilichowazi labda hema au jengo la muda lililogeuzwa kuwa wodi ya hospitali. Kuna safu nyingi za vitanda vya hospitali vilivyopangwa kwa utaratibu, ambavyo vingi vimefunikwa kwa shuka nyeupe.

Mwanamke akitabasamu na kuangalia moja kwa moja kwenye kamera, ana nywele zilizosukwa rasta, zilizotengenezwa kwa mtindo wa kutoa kipaumbele kwa uso wake. Amevaa tishati ya rangi ya kijivu.

Eneo la uharibifu kubwa, labda baada ya janga kama vile tetemeko la ardhi, mlipuko au jengo kubomoka. Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye vifusi wakionekana wakifanya shughuli za uokoaji au utaftaji.

Mkulima akifanya kazi shambani akitumia dawa ya kuua wadudu. Mkulima huyo amevaa shati jeupe la mikono mirefu, suruali nyeupe, kofia ya majani na maski ya kujikinga usoni.

Mtu mmoja aliyevaa vazi maalum la kinga akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Mtu huyo amevaa suti kamili ya manjano inayomfunika mwili wote ikiwa ni pamoja na kofia na barakoa ya kinga usoni.

Tukio la uokoaji au kusaidiana kuvuka mto mdogo, au mkondo wa maji. Kuna wanaume wawili majini, mmoja aliyevaa koti la njano na kofia nyeupe kichwani, anamchukua mwanaume mwingine mgongoni mwake.

Mkono wa mtu uwezekano mkono wa mtaalamu wa afya, ukishika vijichupa viwili vidogo vya dawa. Vijichupa kimoja kinaonekana kuwa na kofia nyeupe.

Mwanamume ambaye ni daktari wa macho, akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara, anatabasamu na anatumia kifaa cha kuchunguza macho, kumchunguza macho mwanamke aliyeketi mbele.

Wanawake wawili katika mazingira ya darasani, mbele ya ubao mweusi ulioandikwa. Mwanamke mmoja akiwa amesimama katikati anatabasamu na anaonekana akishikilia nguo nyeupe.

Mazingira ya hospitali. Katikati kuna mgonjwa amelala juu ya kitanda maalum kinachoelekea kuingia kwenye mashine kubwa ya kupima ambayo inaonekana kuwa mashine ya MRI yenye chapa ya Siemens inayoonekana juu yake.

Mazingira ya kambi ya matibabu au kituo cha chanjo ambapo mtaalamu wa afya anatoa chanjo kwa mtoto. Mwanamke aliye katikati anaonekana kuwa nesi au daktari. Amevaa koti jeupe.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kiyoyevu chenye rangi ya kahawia nyekundu, ambacho kinaonekana kuwa kimetengenezwa kiasili, labda dawa ya asthma. Chupa hii imewekwa mbele ya mkusanyiko wa vitu vingine.

Kliniki ya kisasa ya meno, mwanamke anayeonekana kuwa daktari wa meno, amevaa nguo za buluu za matibabu, kofia ya upasuaji, barakoa na ngao ya uso.

Kundi la watu sita, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama mbele ya majengo, labda ya ofisi ya serikali au shirika. Wote wamevaa barakoa za kujikinga na kuonyesha tahadhari za kiafya.

Mwanaume mmoja aliyevalia vazi la Kimasai lenye shanga na kanga ya nyekundu na bluu. Akiwa amevaa barakoa ya bluu akipokea chanjo. Mwanamke aliyevalia vesti wa ya bluu iliyoandikwa UNICEF na barakoa anaonekana akimchoma sindano.

Mwanamke pengine mama akiwa amembeba mtoto mchanga. Mwanamke huyo anatabasamu usoni mwake na anaonekana kuwa na furaha. Amevaa nguo ya kijani kibichi. Mtoto mchanga amefungwa kwa uangalifu.

Shughuli ya matibabu wa afya ya masikio pengine wakati wa kampeni ya siku ya kusikia duniani. Kuna wanamke wanne, mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mgonjwa.

Mtaalam wa meno akimhudumia mgonjwa. Mtaalam huyo anaonekana kuwa wa asili ya Kiasia, amevaa sare ya bluu, barakoa ya bluu, miwani ya kinga na glavu za bluu.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya katika mazingira ya nje. Labda kwenye kampeni ya chanjo au kituo cha chanjo cha muda. Mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti cha rangi ya dhahabu.

Mwanaume mzee amevaa mavazi ya kitamaduni, labda ni mganga wa kienyeji wa kimila akiwa ndani ya nyumba ya udongo. Amevalia kofia nyekundu yenye mapambo ya manyoya meupe na meusi.

Mwanamke ambaye ni mfanyikazi wa afya amevaa fulana ya njano na wrapper ya kijani na kofia nyeupe. Anashikilia sindano iliyojaa dawa katika mkono wake wa kushoto.

Chumba cha upasuaji chenye wataalamu wa afya wanne, wote wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi, kofia za upasuaji na barakoa za uso. Hii inaashiria mazingira safi.

Bidhaa mbalimbali nyingi zikionekana kuwa mimea ya dawa za asili zikiuzwa kwenye duka. Mbele kuna rundo la mizizi, magome na vipande vya miti vilivyokaushwa ambavyo kwa kawaida hutumika kama dawa.

Mazingira ya kituo cha afya ambapo kuna mwanamke ambaye huenda ni mama ameketi kwenye kiti akimshika mtoto mchanga aliyevaa nguo za rangi ya manjano. Wote wawili mama na mtoto wamevalia barakoa.

Bidhaa nne tofauti za dawa zikiwa zimewekwa kwenye sehemu ya zambarau na mandhari nyuma ya kijivu isiyoeleweka. Kuna mfuko wa rangi ya chungwa na chupa ya rangi ya chungwa iliyo na kofia nyeupe.

Mwanamke huenda mgonjwa, amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa na mdomo wake. Mfanyikazi wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno, amevaa glovu nyeupe.

Kituo cha kunawa mikono kinachobebeka ambacho mara mingi hutumika katika maeneo ya umma hasa tangu janga la Covid-19 , kituo hiki kina sehemu kuu zifuatazo; tanki la maji juu, ambapo ni la kijani kibichi.

Kundi la watu baadhi ya wakiwa wamevaa makoti meupe yanayofanana na yale ya mahabara au ya mifugo wamekusanyika nje katika mazingira ya mashambani. Wanaonekana wakihudhuria mafunzo.

Wanawake watatu wote wakiwa wamevaa koti nyeupe za maabara wakishikilia vifurushi vya rangi ya chupa vyenye chapa ya zipline. Hii inaashiria kuwa vifurushi hivyo labda vimetolewa au vinahusiana na huduma za zipline.

Barabara iliyofurika maji ya mvua na kusababisha ugumu wa usafiri. Kushoto mbele kuna bajaji yenye rangi ya beige na nyeusi ikipita kwenye maji mengi. Namba yake ya usajili inaonekana kuwa KNYA 933G.

Eneo la huduma za jamii, labda kampeni ya chanjo wa afya kwa mtoto. Katika pipa, kuna mtoto mdogo ameketi na mwanamke mmoja amevaa kofia ya blue na miwani.

Tukio la uchunguzi wa meno au matibabu ya meno katika kliniki ya meno hasaa kwa mtoto. Kuna kiti cha kisasa cha meno chenye vifaa mbalimbali vya daktari wa meno. Daktari wa meno ambaye ni mwanamke amevaa koti jeupe la daktari.

Wanawake wawili katika mazingira ya mashambani wakiwa karibu na kituo cha kuchotea maji. Mwanamke mrefu zaidi amevaa shati la buluu na kitambaa cha kichwa chenye rangi ya kahawai njano.

Tukio la usambazaji wa misaada, labda katika eneo la vijijini nchini Kenya. Kuna kundi kubwa la watu wamepanga foleni ndefu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni.

Mwanaume ambaye ni mtaalam wa afya amevaa koti cheupe la mahabara. Anashikilia sindano ndogo na anakabilia kumchoma mtoto kwenye mkono wa kushoto. Miwani yake ya macho imetundikwa shingoni mwake.

Eneo lililojaa mafuriko makubwa. Barabara la maeneo ya chini yamefunikwa kabisa na maji mengi ya kahawia. Magari kadhaa yamekwama ndani ya maji. Baadhi yanaonekana yakiwa yamezama nusu.

Mkusanyiko wa vitu mbali mbali vinazotumika katika shughuli za kiasili, ambavyo vinaweza kuhusishwa na mganga wa jadi au matibabu ya asili. Vitu vilivyopo ni pamoja na viungu vidogo.

Kundi la wataalamu wa afya ambao wanaonekana kuwa madaktari na manesi, wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo barakoa, kofia za upasuaji na magwanda ya buluu.

Eneo la nje lenye ishara ya doctor Mduba anayetangaza tiba ya magonjwa ishara hiyo pia inataja nguvu za kiume, musisiba wa ngiri, kaswende sugu na namba ya simu.

Ndani ya chumba kama kliniki ambapo daktari au mhudumu wa afya anampima mgonjwa. Mhudumu wa afya ni mwanamume ambaye amevaa koti refu la matibabu la rangi ya buluu.

Chupa kubwa ya plastiki yenye kioevu cha rangi ya kahawia nyekundu labda kwa asili ya mimea. Chupa ina nembo ya kijani na nyeupe yenye jina la bidhaa arorwet na nembo ya HB . Pia imeandikwa one litre ikionyesha mjazo wake.

Rundo la chupa ndogo za kioo zinazo fanana na vijipodozi au chupa za dawa ambazo zimejazwa unga wa rangi ya kahawai na njano. Chupa hizi zina vifuniko vya fedha au rangi ya chuma.

Mwanaume anayefanya kazi katika maabara ya kisayansi, ambaye amevaa koti jeupe la maabara, barakoa nyeupe usoni, glavu nyeupe mkononi, akionyesha tahadhari kubwa ya usalama na usafi.

Mwanamke ambaye ni mtaalam wa afya, akiwa amevaa kofia ya buluu ya upasuaji na koti ya rangi ya kijani kibichi. Amevalia miwani na barakoa imeshushwa chini kidevu chake. Anatabasamu huku akimwangalia na kumshika mtoto mchanga.

Mwanaume ambaye ni mzee akipokea chanjo. Mwanaume huyu anaonekana mwenye kipara na ana rasta . Amevaa barakoa ya rangi ya buluu usoni akifunika pua na mdomo.

Mazingira ya kituo cha matibabu ya rununu ya afya ya jamii. Daktari aliyevaa koti jeupe ya daktari na kifaa cha uchunguzi cha kichwa ameketi mezani akimhudumia mgonjwa.

Muuguzi wa kike akiwa amevalia sare ya bluu ya hospitali na stethoskopu shingoni akimtunza mtoto mchanga. Anaonekana akimfunika mtoto huyo kwa uangalifu.

Watu wawili wanaume wakiwa wamezingirwa na kundi kubwa la nzige wanaoruka angani na kutua chini. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa shati ya buluu.

Mwanamke akipokea huduma ya matibabu au ukaguzi wa afya inayohusisha sikio lake. Mikono miwili ya mtu mwingine inaonekana ikimshika mwanamke huyo kichwani na karibu na sikio lake.

Mkono uliovaa glovu ya bluu ya matibabu ukishika shindano iliyojaa kiowevu, na chupa ndogo ya chanjo. Chupa hiyo ina lebo iliyoandikwa, MMR vaccine na pia maandishi madogo.

Kituo cha kunawa mikono katika jamii kinachofadhiliwa na UNICEF. Mwanamke aliyevaa barakoa ya manjano, shati la bluu na sketi ya kitenge ananawa mikono yake.

Watu watatu chini ya hema, wakiwemo wawili walioushika moja kwa mmoja na mtu wa tatu akitazama. Katikati kuna mwanaume aliyeketi, amevaa koti la rangi ya kahawia.

Katika eneo la ukame linaloashiriwa na udongo wa kahawia na mimea michache. Jengo la kituo cha maji lina rangi ya bluu na limepakwa rangi nyeupe katikati.

Mwanaume akipanga, au kuangalia bidhaa za dawa au virutubisho vya afya kwenye rafu, katika duka la dawa. Mwanaume huyo ana ndevu fupi, na anatabasamu kuelekea camera, amevaa shati jeupe.

Mazingira ya hospitali ambapo kuna mama ambaye ana nywele zilizo sokotwa, kwa mtindo dreadlocks za rangi nyekundu, ameketi kitandani hospitalini akiwa ameshikilia mtoto wake mchanga.

Mazingira ya kliniki ambapo mtoto mdogo anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi. Watu wote watatu katika picha wamevaa barakoa, kuashiria umuhimu wa usalama wa afya.

Mwanaume ambaye anaweza kuwa mtaalamu wa tiba asiri akifanya mazoezi na mgonjwa. Mwanaume huyo amevaa fulana ya kijivu na ndevu fupi. Ameinama juu ya mteja wake.

Mwanaume aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeusi akifanya usafi nje ya jengo. Anashika ufagio na anaonekana akichota maji au akifanya kitu na ndoo nyekundu iliyopo chini.

Mabuyu kadhaa yametawanyika chini keenye udongo wenye vumbi. Mabuyu haya yametumiwa kama vyombo na yamepambwa kwa njia mbalimbali. Baadhi yamefungwa kwa kamba. Shanga zenye rangi tofauti.

Watu wanapata huduma za afya. Katika sehemu ya mbele kuna mwanamke ameketi kwenye kiti amevaa barakoa ya rangi ya buluu na shati la rangi ya waridi, ameinama kidogo na anashikilia karatasi mkononi mwake.

Ndani ya kliniki ya meno ambapo mgonjwa anapokea matibabu. Katika sehemu ya mbele daktari wa meno wa kiume amevaa kanzu nyeupe, barakoa nyeupe na glavu za blue . Ameinama akimtibu mgonjwa aliyelala.

Bidhaa mbili zinazohusiana na chanjo zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi nyeusi labda meza. Kushoto kuna chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha zambarau na nyeupe .Nembo yake inaonekana ina maandishi stamaril.

Mwanamke ambaye ni muuguzi amevaa sare ya blue ya hospitalini na ana stetoskopu shingoni mwake. Anatabasamu na anaonekana akimchunguza mtoto mchanga aliyelala ndani ya incubator .

Mama akimshika mtoto mchanga labda katika mazingira ya hospitali. Mama ameketi kwenye kiti cha bluu na amevaa gauni la hospitali la rangi ya bluu. Anaonekana akimtazama mtoto wake kwa upendo na uangalifu.

Jengo la choo cha umma lililojengwa kwa mawe na ua na paa la rangi ya manjano na kijani. Juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa public toilet kwa herufi kubwa nyeupe. Mtu mmoja aliyevaa fulana yenye milia na kofia nyeupe anaonekana akielekea kwenye mlango wa choo.

Kundi la nzige wakiruka angani hali inayoashiria uvamizi wa nzige au kundi kubwa. Kuna mamia ya nzige wenye mabawa ya njano na mikia ya kahawia ,wakiruka katika angaa la bluu lenye mawingu.

Mgonjwa wa kiume akiwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa na leso ya kijani. Mtaalamu wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanamke.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari amevaa koti jeupe akimpatia mtoto mchanga dawa ya kumeza au chanjo ya mdomo. Mtoto huyo anashikiliwa kwa uangalifu.

Lori la kubebea taka za maji, ambalo lina tanki kubwa la rangi nyekundu, lililowekwa juu ya chasi nyeupe ya lori. Juu ya tanki kuna maandishi yanayosomeka exhauster kwa herufi kubwa.

Watu wawili waliovalia suti za kujikinga za rangi ya manjano na maski usoni, ambazo zinaashiria kuwa wanashughulikia vifaa hatarishi. Mmoja wao anasimama upande wa kushoto.

Kambi kubwa ya makazi labda ya wakimbizi waliokimbia makazi yao iliyoko katika eneo kavu na lenye udongo mwekundu. Kuna vibanda vingi na mahema yaliyotawanyika katika eneo lote.

Watu wawili wakivuka njia iliyojaa maji mengi ya kahawia. Yanaonekana kuwa maji ya mafuriko. Mtu mmoja anayeendesha pikipiki ya rangi ya manjano anaonekana kumvuta au kumbeba mtu mwingine ambaye anatembea kwa miguu.

Mwanamke akichota maji kutoka bomba la nje katika mazingira ya makazi. Mwanamke huyo amevaa fulana ya pink na kaptula nyeusi, amekaa chini akiwa anachota maji.

Hali ya matibabu au usaidizi wa kiafya nyumbani. Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa nyeupe na glavu nyeupe za matibabu ameinama akimhudumia mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mgonjwa. Amelala kwenye kiti, mwanamke anaye mhudumia amevaa fulana ya pinki.

Muuguzi akimpatia huduma ya matibabu mgonjwa, inawezekana ni sindano au kuchukua sampuli ya damu. Upande wa kulia, kuna muuguzi mwanamke ambaye amevaa sare nyeupe, ya muuguzi, yenye mistari ya blue .

Tukio la matibabu au ugaguzi wa afya labda katika kambi la matibabu. Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya amevaa fulana nyeupe, kutambulisho shingoni na glavu nyeupe.

Mwanamke labda mama, akiwa amemshika mtoto wake mdogo mikononi mwake, huku mtoto huyo akionekana kulia. Mwanamke huyo amevaa nguo ya bluu yenye mapambo ya dhahabu kwenye shingo na kifuani.

Mikono ya mtu ikishika vifurushi kadhaa vya taulo ya kike. Vifurushi hivyo vimefungwa kwa plastiki ya buluu na pinki na vina maandishi yanayoonyesha kuwa ni sanitary pads .